Hii ni kilimo chenye eneo kubwa ikiwa ni ya kiwanda. Kiwanda hiki kikiwa kinafugwa ng'ombe ambao ni wa maziwa na wamepanga laini wakiwa kwenye harakati za malisho.Ng'ombe hawa ambao wamesimama wana rangi ya nyeupe pamoja na nyeusi.

Katika kiwanda hiki kikubwa kunafugwa kuku. Kuku hawa wakiwa ni wengi na wengi wao wakiwa wana rangi ya nyeupe. Kuku hao wanafugwa kwa minajili ya nyama au mayai. Pia wamewekewa sehemu za kukulia.

Hii ni shamba na katika shamba hili kunaonekana kumepandwa mimea aina ya kahawa. Mwanamke mmoja akiwa yuko ndani ya kahawa hii ama shamba hili akiwa tayari kuichuna zile mbuni ili kupeleka sokoni au kuzikaanga.

Hiki ni kilimo chenye eneo kubwa na katika shamba hili au eneo hili kunonekana kumepandwa mimea aina ya mboga ya kabichi, mboga hii ikiwa imeng'aa ama iko kwenye hali nzuri; Kwa umbali kunaonekana shamba ambayo imepaliliwa na pia kuna majengo hapa yamejengwa.

Hiki ni kilimo chenye eneo kubwa na ni la vitunguu. Vitunguu hivi ambavyo vimevunwa vimewekwa chini kwenye fungu vikiwa viko tayari kupelekwa soko. Mtu mmoja akiwa anazipima kutumia ndoo akiwa anaziweka kwenye gunia.

Hiki ni kilimo chenye eneo kubwa. Na katika eneo hili, kunaonekana nyumba ya kioo ambayo imetumika kuhifadhi mimea. Nyumba hii ikiwa imejengwa kwa kutumia vyuma na pia inaonekana ina mwangaza.

Hili ni shamba la kufugia ng'ombe wa maziwa. Na katika shamba hili kunaonekana ng'ombe wengi ambao wana rangi ya nyeusi na nyeupe; wakiwa wamepangana kwa laini. Wengine wakiwa kwenye hali ya malisho, wakiwa wanakula.

Kuna kilimo ya eneo kubwa inayoendelea. Kilimo hii ikiwa inaendelezwa kwa kutumia nyumba ya kioo ili kuhifadhi mimea. Mimea ambazo zinaonekana zikiwa ziko kwa hali nzuri kabisa. Nyumba hii pia imeundwa kwa kutumia vyuma.

Hili ni ukulima la eneo kubwa, na katika eneo hili, kumepandwa, migomba, migomba hizi zikiwa zimeng'aa, na ziko kwenye hali nzuri, chini yao, kuna kizuizi ambayo ni ya neti, likiwa lina rangi ya samawati.

Hii ni kilimo cha viwandani na katika shamba hili kunafungiwa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa ambao ni wengi wamepanga laini wakiwa kwenye harakati ya malisho. Ng'ombe hawa wana rangi ya aina ya nyeusi na wengine wakiwa na nyeupe.

Kilimo hii ambacho ni cha kiwanda kina tumia nyumba ya kioko kwa minajili ya kuhifadhi. Mimea ambazo zimepandwa hapa zikiwa zimeshikanishwa kwa kutumia kamba. Watu wawili wanaume wako kwenye harakati ya kuzikagua hizi mimea.

Hiki ni kilimo chenye eneo kubwa na katika sehemu ya shamba hili kunaonekana tingatinga ambayo imeegeshwa. Tingatinga hii ni kwa minajili ya kupalilia au kulima ikiwa imepakwa rangi ya nyekundu na ina magurudumu makubwa.

Hili ni shamba, na katika shamba hili kuna bomba la maji ambayo inatumika kunyunyuzia maji mimea ya mahindi, ambayo inakua kuna mitaro ambayo imechimbwa ili kuwezesha maji kupitia ikinyunyizia mahindi

Katika shamba hili, ambalo kumepandwa miche kuna mfumo wa umwangiliaji ambao unaendelea. Mfumo huu ikiwa unatumia bomba la maji ili kudoneshea au kunyunyuzia hizi mimea maji.